Tazama kikundi cha watu, wakiwemo wanaume wawili na kijana mmoja, kwenye mashua ndogo iliyokua na vifaa vya kusaidia. Wote wamevaa tisheti nyekundu yenye maandishi Ha Sa Na . Hali ya maji inaashiria kua wako ziwani ama mtoni. Wanaonekana kujihusisha na shughuli za nje labda wakijifunza kuhusa mazingira au michezo ya majini.

Kuna ubao mkubwa darasani iliyoandikwa maandalizi ya shughuli za kuogelea, pamoja na ratiba na kanuni, hii inasaidia wanafunzi kielewa mipango na masharti ya ya mafunzo kuongeza nidhamu na

Kitabu cha sayansi ya kompyuta kwa wanafunzi wa darasa la saba kinatoa taarifa muhimu kuhusu teknolojia, programu na taratibu za kompyuta zinazosaidia kujifunza na kuelewa dunia ya dijitali.

Sehemu ya darasa inaonyesha mazingira ya kujifunzia yaliyo safi salama. Hali hii husaidia wanafunzi kuelewa masomo kwa urahisi. Elimu bora inachangia maendeleo ya jamii na kukuza ustawi wa watu .

Elimu ni msingi wa maendeleo, ikitoa maarifa na ujuzi muhimu kwa watu kujiendeleza na kuchagia jamii. Huku vifaa vya kujifunzia vikisaidia kukuza ubunifu na kufanikisha mafanikio ya kielimu.

Picha hii inaonyesha chengo la shule lenye madarasa mengi, elimu ni msingiwa maendeleo kwa jamii na linawapa wanafunzi maarifa muhimu kwa maisha, mazingira safi na tulivu hujangia mafanikio katika secta ya elimu.

Ukuta umechorwa rangi za watoto zikiwahimiza kujifunza kwa furaha na ubunifu. Hii hutoa maarifa muhimu na kuwasaidia watoto kukuza vipaji vyao. Shule kama hii nimuhimu kwa maendelea ya jamii na mustakabathi mzuri la taifa letu. Mfumo bora wa elimu unaleta fursa sawa kwa kila mwanafunzi.

Jengo la shule lina madarasa yaliyopangwa kwa mstari likizungukwa na mazingira safi na bustani ndogo mbele. Miundo mbinu hii hutoa nafasi ya kujifunza kwa wanafunzi . Elimu bora huimarisha maendeleo ya jamii na fursa za maisha.

Shelves hizi zina madawati ya wanafunzi yalipangwa kwa utaratibu darasani, hizi ni sehemu muhimu za kuhifadhi vitabu na vifaa vya shule, elimu inahitaji mazingira mazuri ili kusaidia wanafunzi kujifunza vyema, serikali inapaswa kuwaekea vitabu katika vifaa vya shule ili kuhakikisha mafanikio ya elimu.

Uwanja wa michezo wa watoto ulio katika mazingiza ya shule una vifaa kama bembea na mteremko, na vinavyo saidia katika ukuaji wa mwili na akili mchezo huongeza umakini kujiamini na kuchangia mafanikio katika masomo na ukuaji wa kijamii.

Elimu ni muhumu kwa maendeleo ya mtu binafsi na jamii kwa ujumla. Kupata elimu husaidia kukuza maarifa na ujuzi unaohitajika kwa maisha bora. Watu wanaopata elimu wanapata fursa nyingi zaidi za ajira na maendeleo. Elimu pia huongeza ueleo wa hakiwajibu wa haki kwa raia.

Mwanafunzi mwenye ulemavu anashiriki katika michezo wa kurusha mkuki uwanjani akionyesha vipaji na ushirikiano wa elemu jumuisha, walimu na wanafunzi wengine wanafuatilia kwa makini wakihamashisha usawa ujumuishaji na maendeleo ya wanafunzi wote.

Watu wanne wanajihusisha na mazoezi ya mbio uwanjani, wakionyesha umuhimu wa afya na nidhamu katika michezo. Elimu ya mwili ni sehemu muhimu ya malezi kuwasaidia vijana kua na afya bora na kustawi. Mazoezi haya huimarisha nguvu ustamilifu miongoni mwa wachezaji.

Elimu ni muhimu kwa maendeleo ya mtu na taifa. Inasaidia kukuza maarifa, ujuzi na fursa za ajira. Serikali inapaswa kuhakikisha elimu bora na bora kwa wote ili kila mtu aweze kufanikiwa na kuleta maendeleo katika jamii.

Kompyuta mbili ziko mezani pamoja na vitabu na mouse . Vifaa hivi hutumiwa na wanafunzi kwa kujifunza masomo ya teknolojia na kufanya utafiti. Upatikanaji wa tehama shuleni huongeza ujuzi na maarifa ya kidijitali kwa wanafunzi wa kisasa.

Elimu ni msingi wa maisha bora vitabu vya shule vinasaidia watoto kuelewa somo kwa urahisi kupitia kwa masomo wanafunzi hujifunza maadili usafi na ushirikiano. Serikali inahakikisha vifaa vya elimu vinapatikana kwa wote elimu bora huimarisha mustakabadhi wa taifa letu na maendeleo.

Ukuta wa darasani umeandikwa majina ya miezi, siku na saa ya kufundishia wanfunzi kusoma mda, kuna picha ya wanyama kwa elimu ya sayansi rangi ya ngavu kusaidia kuvutia wanafuzi kujifunza kwa rahisi na furaha.

Mstaari wa mlingoti umewekwa shuleni kusaidia kutoa mwanga wa usiku. Huimarisha mazingira ya kusoma kwa wanafunzi katika kuleta usalama shuleni kupitia mwanga bora na maendeleo ya elimu.

Sehemu hii ya kompyuta ina kompyuta nyingi zilizoandaliwa kwa ajili ya wanafunzi kujifunzia kila kompyuta ina kibodi na panya, kuna viti vingi kwa ajili ya wanafunzi kukaa mambo haya husaidia kuimarisha elimu ya teknolojia na kuandaa wanafunzi kwa maisha ya kisasa ,mfumo wa elimu unahitaji vifaa hivi ili kufanikisha mafanikio ya masomo.

Kuna ukuta wa darasa. Kuna mitungi ya kuzima moto ikiwa ni sehemu ya usalama shuleni. Usalama ni muhimu katika mazingira ya elimu ili wanafuzi na walimu wawe salama wakati wa masomo na dharura yeyote.

Kitabu cha kiada kimefunguliwa kikionyesha somo ya jamii. Kuna michoro ya watoto wakisaidiana, wakiheshimu wazazi na wakishiriki katika kazi za nyumbani. Maudhui haya yanaelimisha kuhusu maadili, tabia njema na ushirikiano katika jamii.

Jengo hili la shule lina nafasi nyingi ya madarasa zinazosaidia katika utoaji wa elimu bora. Serikali inahakikisha miundo mbinu kama hii inaimarishwa ili wanafunzi wapate mazingira mazuri ya kujifunzia na kufikia malengo ya elimu kwa urahisi.

Mchoro wa elimu ukuta wa darasani una ujumbe wa kushirikiana, kujifunza , kucheza na kukuwa pamoja . Michoro ya mikono na maandishi huchochea ubunifu wa watoto ,kukuza lugha na kuimarisha stadi za kijamii kupitia mazingira ya kuvutia na kuzungumzia.

Eneo la michezo ya watoto katika shule au kituo cha elimu ya awali, inasaidia kukuza ustawi ya wanafunzi kupitia mazoezi ya mwili, burudani na ujifunzaji wa kijamii.

Wanafunzi wawili wanashindana kwa kazi katika mchezo wa shule, shindano hili linaimarisha afya na kuamashisha ushirikiano miongoni mwa watoto, elimu si tu watoto bali pia mchezo.

Mwanamke huyu anajishughulisha na mazoezi ya nguvu ili kuimarisha mwili wake, mazoezi haya ni muhimu kwa afya na elimu ya mwili, husaidia katika kukua michezo na afya bora,

Jengo la shule lina vyumba vingi na milango nyekundu. Kuna bustani ndogo yenye maua na mimea . Shule hii ni mahali pazuri kwa watoto kujifunzia na kukua katika mazingira mazuri . Elimu ni msingi wa maendeleo.

Kwenye dawati kuna kompyuta mbili, vitabu vya wanafunzi na majarida. Vifaa hivi hutumika kufundishia na kujifunzia katika shule au taasisi ya elimu. Kompyuta husaidia wanafunzi kupata maarifa mapya kwa kutumia teknolojia ya kisasa.

Misitu ni muhimu kwa mazingira na maisha yetu. Hutunza hewa, maji na wanyama . Tunapaswa kulinda misitu kwa kupanda miti ,kuzuia ukataji holela na kuhifadhi rasilimali asili kwa ajili ya vizazi vijavyo.

Kitabu hiki kinahusu mtaala wa pili kinaolenga kuelimisha watoto kuhusu mazingira na shule ya mazingira kwa ufanisi na inayolenga kufanikisha kuelewa.